Hapa ninaona duka la kuuza viatu, nguo na asesoria .Kuna viatu ukutani, nguo zimetundikwa nyuma na counter ya vioo iliyo na bidhaa ndogo ndogo. Katikati kuna viti vya ngozi vya kupumzikia. Duka limepangwa vizuri na linaonekana la kisasa.

Hapa naona duka la nguo lenye nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na drawer ,katikati kuna meza yenye nguo zilizokunjwa. Hii inaonyesha biashara ya mavazi iliyoandaliwa vizuri.

Hapa naona duka la mavazi likionyesha reki za nguo zinazouzwa. Kuna vitu vya kuonyesha mavazi vinavyoonyeshewa mbele ya reki na kuna muonekano mzuri wa duka na taa za mwangaza. Nguo zilizopangwa ni za aina mbalimbali, zikionyesha mitindo ya kisasa ya mavazi kwa ajili ya wanaume na wanawake. Duka linaonekana kuwa na mazingira ya kisasa na ya kupendeza kwa wateja.

Hapa naona duka la kuuza nguo na viatu mtaani. Kuna mavazi mbalimbali yaliyoning'inizwa kama suruali, mashati na magauni. Pia kuna viatu vya michezo na vya kawaida vilivyopangwa kwenye rafu. Watu wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa. Hii ni sehemu ya soko la mitaani lenye shughuli nyingi.

Tunaona duka la mavazi ya kisasa ikiwa na maroboti yaliovaa nguo mbalimbali za kike kama suruali, blauzi, na mashati ya mitindo tofauti. Nguo hizo zina rangi na michoro ya kuvutia kama vile majano, nyekundu, blue , na mistari. Roboti hizo zimepangwa mfululizo mbele ya maduka ndani ya jengo la kibiashara lenye sakafu ya vigae vyenye rangi nyeusi na nyeupe. Mandhari hii inaonyesha kuwa hili ni butiki linalouza mavazi ya kisasa kwa wateja wanaopenda mitindo ya kipekee na ya ku.

Hili ni duka la kuuzia manguo, ambapo kuna wafanyakazi wawili wanaoonekana wakiyapanga manguo hayo. Pia, juu ya mashelfu hayo, kuna mabegi ya aina tofauti tofauti, ambayo yanaonekana. Pia kuna vioo, vinavyoonekana katika duka hilo.

Hili ni duka la kuuza nguo ambapo nguo hizi zimepangwa kwa ustaarabu katika machuma pia, kuna nguo zingine zilizowekwa kwenye kabati. Pia kuna nguo kama vile mafulana, makoti na pia makaptura.

Picha inaonyesha duka la nguo, ambapo mavazi mbalimbali ya wanawake yamewekwa kuonyesha kwenye sanamu za kuonyesha nguo. Nguo hizo zina rangi tofauti, na mitindo tofauti zikionyesha aina mbalimbali za mavazi zinazopatikana kwa wateja.

Hili ni duka la uuzaji manguo ambapo manguo haya yamepagwa vizuri katika chuma zake. Pia kuna manguo kama vile koti na viatu tofauti tofauti vya bei tofauti tofauti. Pia kuna glasi inayoonekana katika duka hili.

Hapa naona duka la mitindo ya kisasa linalouza mabegi na aina mbalimbali. Mabegi haya yamepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe na yanapatikana kwa rangi na miundo tofauti tofauti kama kahawia, nyekundu, nyeupe na yenye michoro ya mistari ya rangi tofauti. Pia kuna pochi ndogo ndogo zinazoweza kutumika kwa shughuli za kila siku au hafla maalum. Mandhari ya duka ina mwangaza mzuri unaoonyesha bidhaa viziko kwa kuvutia. Mazingira haya yanadhihirisha kuwa duka hili ni la kisasa na linazingatia mtindo wa hali ya juu kwa wateja wake.

Hapa naona bidhaa la duka ndogo za mitindo na mapambo kuna rafu zilizo jaa bidhaa kama vile vifuli, bangili na bidhaa za urembo zilizo pangwa kwa mpangilio mzuri, sehemu ya chini inaonyesha vitu na bidhaa nyingine za mapambo, huku kando kuna sehemu ya kuonyesha bidhaa zilizo ekwa kwa mabango ya vioo taa za mwanga zina angaza sehemu hii ya duka kubwa, sakafu ni safi.

Hapa naona sehemu ya kuuza nguo ambapo nguo zimepangwa kwa makundi kwenye rafu, kuna mavazi ya aina mbalimbali kama sindiria, mashati na suruali yanayouzwa kwa wateja, hii ni sehemu ya ununuzi ambapo wateja wanapata mavazi ya mitindo na yenye ubora.

Hapa naona duka la nguo za mitindo mbalimbali. Nguo zimetundikwa kwenye nembo au stendi tofauti zikiwa na rangi kama mekundu, manjano na waridi. Sakafu ni safi na kuna taa nyingi ya angani zinazoangaza duka lote. Pia kuna picha ukutani zinazoonyesha mavazi.

Hili ni duka la uuzaji nguo ambapo kuna nguo ya aina tofauti tofauti iliyopangwa kwa chuma. Pia kuna mabagi yanayoonekana kuwa yamewekwa juu. Pia ,jumba hili limepangwa na kuna nguo kama vile jacket, trousers , t-shirts , na vinginevyo.

Kuna aina mbalimbali za mikanda zinazoonekana. Mikanda hii inatofautiana kwa rangi, ukubwa na aina ya nyenzo zilizotumika kuitengenezea kama vile ngozi, plastiki ngumu na kitambaa kigumu.

Hili ni duka kuu, la vito vya dhamana, ikiwa na maduka, madogo ya vito ,vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Pia, ndani ya boutique hili, kuna mikoba, ya wabunifu maalum, iliyowekwa kwa ustadi pamoja na vito hivyo.

Hili ni duka maalum la nguo ambalo kuna nguo tofauti za kiume na kike. Pia kuna kofia tofauti tofauti zilizopo hapo.

Hili ni duka la kuuzia nguo, nguo zilizopangwa kwa ustadi kuanzia suruali, mashati, fulana hadi nguo za kina dada. Botiki imepangwa kwa ustaarabu vilivyo na ina mwangaza wa kutosha pia.

Hili ni duka kuu la Levi's ambalo limepambwa na kupangwa kwa ustadi ikiwa imejaa mavazi ya kisasa ya wanawake na wanaume. Ndani ya duka hili kuna nguo aina mbalimbali kama suruali, mashati, fulana, jacket , mavazi za mitindo ya kisasa kwa ajili ya jinsia zote.

Hapa naona watu wawili wakiwa kwenye meza ya ofisi. Mmoja akiwa muuzaji wa gari akimkabidhi funguo za magari. Mteja ni mwanamume na mwanamke, wanaonekana wakiwa na furaha huku wakiwa kwenye mazungumzo na muuzaji. Eneo hili linaonekana kuwa ni ofisi ya mauzo ya magari na kuna magari nyuma yao.

Hapa naona gari aina ya Subaru ikiwa imetokea katika la wazi lenye magari mengine mengi. Mazingira yanaonyeshwa kuwa hili ni sehemu kuuzaji wa magari ama soko la magari, yaliotumika gari linaonekana katika hali nzuri likiwa limeandaliwa kwa mauzo, nyuma kuna jengo la ghorofa na ukuta wa mawe, jambo linaloashiria kuwa hii ni sehemu ya mtaa ya kibiashara au mji.

Hapa naona gari inayo rangi ya fedha linalotumika kwa usafirishaji wa abiria. Gari hili lina namba ya usajili na limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe. Lina madirisha makubwa upande wa kulia na linaonekana katika hali nzuri ya matumizi. Pia kuna sticker ya themanini inayomaanisha mwendo wa juu unaoruhusiwa. Mandhari ya nyuma ina miti na majengo ikiashiria kuwa gari hili linaweza kuwa linaonyeshwa katika bazara la gari kwa ajili ya kuuza au kukodisha.

Hapa naona gari jeusi lililo katika maegesho. Mahali hapa panaweza kuhusishwa na soko la magari. Katika maeneo kama haya, magari mbalimbali yanauzwa au kuonyeshwa kwa wateja wanaotafuta kununua magari ya aina mbalimbali.

Kuna magurudumu ya aina tofauti tofauti .Magurudumu haya yamepangwa ambapo yamo mengi sana na pia magurudumu haya yamepangwa kwa eneo tofauti yakiwa yamesimama.

Hapa naona picha ya gari jeupe aina ya matatu limeegeshwa pembeni mwa barabara na mlango wake wa abiria uko wazi. Hii haiwezi kuwa picha ya kabas kwa sababu haionyeshi magari mengine yaliyopangwa kwenye uwanja wa kuuza magari kama ilivyotarajiwa katika mandhari ya bazari ya magari.

Hapa naona gari la abiria aina ya matatu likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Mlango upande wa kulia ukowazi. Linaonekana likiwa katika hali ya kupakia au kupakua abiria. Gari hili ni mojawapo ya vyombo vya usafiri vya umma vinavyotumika kusafirisha watu mijini au vijijini.

Hili ni duka la uuzaji magari ambapo kuna wauzaji wawili wanaoonekana wakiuza magari hayo. Pia, kuna magari ya aina tofauti tofauti ya bei kubwa yanayoonekana. Pia, magari hayo yamo katika eneo tofauti tofauti pia.

Hawa ni watu watatu ambao wanaonekana wakizungumza. Mmoja wao ameshika simu ya rununu ambapo wawili wao ,wameangalia simu hiyo na wote wako na tabasamu kwa uso zao.

Hapa naona gari jeusi, likiwa limeegeshwa kwenye eneo la maonyesho ya magarI. Gari lipo karibu na kituo cha mafuta na kuna magari mengine yaliyopaki nyuma yake. Hali ya anga ni ya jua na mazingira ni safi.

Hili ni gari lililoegeshwa, na pia nyuma kuna mtu aliyeketi ndani ya gari. Ukiangalia kando, kuna miti iliyozunguka gari hilo. Pia, chini kuna nyasi . Kuna nyasi.

Hapa naona magari mawili yameegeshwa upande kwa upande katika eneo la maegesho. Magari haya yamewekwa kwenye sehemu ya wazi yenye mwanga wa jua wa mchana. Nyuma kuna majengo ya kibiashara na paa la kanopi lenye rangi ya njano. Sehemu hii inaonekana kuwa sehemu ya mauzo ya magari ambapo magari mbalimbali yanaonyeshwa kwa wateja.

Hapa naona magari mengi yakiwa yamepangwa kwa mstari katika eneo la wazi, jambo linaloashiria kuwa hili ni bazzaar la magari. Hapa ndipo watu huja kununua au kuuza magari, iwe ni mapya au yaliyotumika . Mazingira kama haya ni muhimu kwa biashara ya magari na pia hutoa chaguo mbalimbali kwa wateja wanaotafuta usafiri wa binafsi.

Hili ni gari kubwa la ubebaji wa magari amabapo kuna magari ya aina tofauti tofauti yanayoonekana kuwa yamebebwa. Magari haya ni mapya amabayo yameletwa kwa ajili ya kuuza na kuuzia watu. Pia gari hili limebeba magari tofauti tofauti ambayo ni mengi na ya aina tofauti tofauti.

Hapa naona gari kubwa nyeusi lenye magurudumu ya rangi ya dhahabu limeegeshwa kwenye sehemu ya maegesho yenye udongo na mchanga. Gari hili lina madirisha meusi na limeegeshwa kati ya magari mengine ya aina tofauti. Kuna nyumba na majengo ya ghorofa yenye madirisha makubwa na miti mingi imezunguka eneo hilo. Anga ni wazi na mwanga wa jua unaangaza sehemu hii.

Hapa naona gari jeupe ya abiria lenye madirisha mengi na milango mikibwa ya upande, gari hili lipo kwenye mazingira ya mashambani pembeni ya barabara ya vumbi, limebandikwa stika zenye maandishi ikionekana kutumika kwa shughuli rasmi au za usafiri wa abiria

Hili ni gari kwa aina ya volkswagen ambalo linaonekana kuwa limesimama katikati ya barabara. Pia gari hili ni la rangi ya samawati. Pia nyuma ya gari hili kuna mabana yanayoonekana. Pia kando mwa gari hili kuna miti inayoonekana kuwa imepandwa.

Hapa naona magari yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi, yakiwa yamepangwa kwa mstari. Magari haya yanaonekana kuwa katika hali nzuri na uenda yanauzwa aua yanaonyeshwa kwa ajili ya wanunuzi. Hii ni sehemu ya bazara la magari, ambapo watu huja kuchagua na kununua magari mapya au yaliyotumika.

Kuna watu wawili hapa. Mtu wa kwanza amenyoosha wake wa kulia kupokeza funguo la gari. Mtu wa pili amenyoosha mkono wake wa kulia pia kumpokeza funguo mtu wa kwanza.

Hili ni lori la kubebea magari linalosafirisha gari jingine la bluu barabarani. Gari la bluu limepakiwa juu ya lori hilo kwa ustadi.

Kuna gari jipya la rangi nyeusi lililopaki, na katika mazingira yake kuna taa ndogo za mviringo kwenye paa, pia kwenye paa limewekwa rangi nyeupe, nyuma la gari kuna geti ndogo jeupe linaloonekana.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari. Kuna usukani, dashibodi, gia na vipimamwendo vinavyoonekana. Pia katika gari hili kuna zulia mbili za gari zinazoonekana.

Kuna gari la kifahari la nyeusi lililopakiwa. Juu, kuna taa angavu zilizopangwa kwa ustadi. Nyuma ya gari hilo, kuna mlango wa rangi wa nyeupe.

Hapa naona soko la mitindo na sanaa ambapo bidhaa kama picha za maandishi, vinyago na mavazi za kitamaduni zimewekwa kwa ajili ya kuuza. Hapa ni mahali ambapo wafanyibiashara wanauza bidhaa za kisanii na za kitamaduni na ni sehemu maarufu kwa watalii na wenyeji wanaotafuta vitu vya kipekee vya mapambo na sanaa.

Hapa naona bidhaa za mikono zinazotengenezwa kwa shanga zikiwa na rangi za kuvutia kama manjano, bluu na nyekundu. Shanga hizi zimeunganishwa kwa ustadi na zina muundo mzuri na zinaweza kutumika kama mapambo au katika mavazi.

Hili ni soko la uuzaji wa bidhaa za sanaa ambapo kuna wauzaji na wanunuzi wengi wanaonekana waki fanya biashara zao pia katika duka hili kuna vitu kama maleso , shuka , usanaa na pia michongo ya aina tofauti tofauti inayoonekana.

Hapa naona soko la maua ambapo kuna makopo mengi yaliyojaa maua ya aina tofauti. Kuna maua meupe, mekundu na yenye rangi mchanganyiko ya manjano na nyekundu. Maua haya yamewekwa kwa mpangilio mzuri na yamewekwa ndani ya makopo ya plastiki yenye rangi tofauti kama buluu na zambarau.

Hapa naona soko la ndani likionyesha sehemu ya bidhaa mbalimbali zilizo kwenye maduka. Kuna vyombo vya plastiki na mifuko iliyojazwa vitu mbalimbali kama vile matunda na mboga. Soko linavyoonekana lina mwanga mzuri unaoingia kupitia madirisha makubwa. Ingawa kuna maeneno yaliyofunikwa kwa mabango ya plastiki, sehemu hii inaonyesha picha ya shughuli za kibiashara ambapo wafanyi kazi wakiwa wamepanga bidhaa zao kwa ustadi.

Hapa naona soko la mboga ambapo watu wamesimama kununua na kuuza bidhaa . Kuna meza zilizojaa matunda na mboga mbalimbali kama nyanya , vitunguu na mboga za majani. Watu wamevaa nguo za rangi tofauti na soko lina paa juu yake.

Hili ni duka la sanaa ambapo kuna bidhaa tofauti tofauti kama vile kama vile vikapu, michongo, na pia kuna vitu tofautitofauti ambavyo vinavyotengenezwa kwa ajili ya watalii kuja kuziona na kuvinunua.

Hili ni soko ambapo kuna wauzaji na wanunuzi wanaoonekana. Wauzaji wanauza bidhaa aina tofauti tofauti, pia kwa bidhaa hizo kuna vita kama vile ndizi zinazoonekana kuwa zimepangwa katika eneo tofauti tofauti katika soko hilo.

Hili ni soko ambapo kuna uzaji na ununuzi wa mandizi. Kuna mandizi mengi yaliyopangwa kwa soko hili pia kuna wauzaji wanaoonekana wakiwauzia wateja mandizi, ambapo kuna mandizi yaliyotayari kuliwa na pia kuna mandizi ambayo ni mbichi.

Duka la viatu, ambapo viatu vya aina mbalimbali vimewekwa kwenye meza au kifuniko. Viatu vinavyoonekana ni vya rangi tofauti, ikiwa ni pamoja na blue , nyekundu na kijani, na za rangi ya shaba. Hii inaonyesha soko la bidhaa zinazouzwa kwa wingi, ikiwa ni sehemu ya biashara ya viatu katika mazingira ya soko.

Hapa naona soko la ndani lililo na maduka yanayouza bidhaa mbalimbali. Tunapata bidhaa za nguo, mapambo na vifaa vingine vikiwa vimepangwa kwenye rafu na kwenye maeneo ya wazi. Soko hili linaonekana kuwa na sehemu nyingi za maduka na sehemu za kutembea kwa wateja.

Hapa naona soko la kienyeji lililoko kwenye korido la jengo. Kuna meza zilizojaa bidhaa za kitamaduni kama vitenge, mikufu na mapambo ya mikono. Pia naona kuna kuta zimepambwa na nguo zenye rangi tofauti. Pia naona mtu amevaa shati la kijani akiwa amesimama mbele kidogo, labda ni mteja au muuzaji akizungumza na mwingine sokoni.

Hili ni duka la uuzaji manguo ambapo manguo haya yamepangwa vizuri. Pia kuna wanunuzi wa aina tofauti tofauti wanaonekana nza wauzaji aina tofauti tofauti . Wauzaji hao wamevaa nguo za aina ya bluu

Hili ni troli lililosimamishwa katika katikati mwa barabara ambapo lina mwavuli kando yake. Pia mbele kuna magari mawili yanayoonekana. Pia mbele ya magari hilo, kuna duka linaloonekana likiuza mabegi ya aina tofauti tofauti.

Hili ni duka la mapambo ambapo kuna mkusanyiko wa mapambo ya mikono ya kitamaduni yaliyotengenezwa kwa shanga, nyuzi na vifaa vya kienyeji. Bidhaa hizi ni za kitamaduni na huvaliwa na kutumika kama mapambo wakati wa sherehe na tamasha.

Hili ni duka la malimali ambapo kunapatikana bidhaa kama vile sahani, sufuria za kupikia za aina tofauti, vikombe vya melamaini na vikombe vya plastiki, ndoo, visu, bucket , na pia vinginezo.

Hapa ni sokoni ambapo kuna viatu tofauti tofauti na vya rangi tofauti tofauti vinavyoonekana. Pia mbele ya duka hilo kuna mama aliyeketi chini na mbele yake kuna nguo za aina tofauti tofauti zinazoonekana.

Hii ni nyumba ya sanaa ambayo ndani yake kuna kazi nyingi za sanaa za aina mbalimbali zilizohifadhiwa kwa uangalifu. Kazi hizi za sanaa zinaweza kujumuisha mchoro, picha na kazi zingine za ubunifu kutokana na wasanii tofauti.

Hili ni duka la shanga na mapambo lenye aina mbalimbali za shanga. Shanga hizo zinakuja katika rangi, maumbo na ukubwa tofauti tofauti na zimepangwa vizuri kwenye sehemu maalum za kuonyesha bidhaa.

Soko lililojaa wauzaji na wanunuzi wa ndizi. Ndizi hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye masanduku ya mbao ambapo masanduku hayo ni mengi sana na wanunuzi pia ni wengi na wauzaji ni wengi.

Hapa naona jengo la ghorofa lenye rangi ya pinki na madirisha ya vioo vya blue . Jengo hili linaonekana kuwa la biashara au makazi. Mbele yake kuna njia ya mchanga na taa za barabarani huku anga ikiwa safi ya blue . Mandhari haya yanaonyesha mandhari tulivu yanayofaa kwa huduma za upangaji.

Hapa naona jengo la ghorofa lililo na vyumba vya kupanga na linaweza kuhusishwa na huduma za mali isiyohamishika . Hii inaonyesha miundombinu ya nyumba zinazopatikana kwa ajili ya kukodisha au kuuza.

Hapa naona nyumba ya kifahari yenye ghorofa mbili iliyozungukwa na bustani nzuri yenye nyasi za kijani zilizokatwa vizuri. Nyumba hii ina madirisha makubwa ya vioo yanayowezesha mwanga mwingi kuingia ndani. Pia kuna roshani ndogo upande wa juu na uweli umezungukwa na ukuta wa usalama. Mandhari ya nyumba hii inaonyesha mazingira tulivu na ya kifamilia. Hii ni aina ya mali inayohusiana na huduma za biashara ya adhi na nyumba, yaani huduma za kuuza, kununua na au kupangisha nyumba kupitia mawakala wa adhi au kampuni za uuzaji wa mali isiyohamish.

Hapa naona jengo refu la kisasa lenye miundo ya kuvutia, linaloashiria uwepo wa huduma za mali ishirika katika mji. Jengo hili linaweza kuwa ofisi ya kampuni ya uwekezaji, upangishaji wa ofisi za biashara au huduma za majengo ya kifahari. Mandhari yake ni safi na ya mjini pamoja na eneo linalozungukwa na miti, linaonyesha mazingira yanayofaa kwa biashara za uwekezaji wa mali ishirika mjini.

Kuna majumba mawili ya kukodisha hapa. Ambapo kwa jumba moja kuna ma banner aina tofauti tofauti yanayoonekana kama vile kuna banner ya uendeshaji, shule ya uendeshaji. Pia kuna bana ya agencies . Pia kuna banner pahali ambapo watu wanakuja kufunziwa kupika keki.

Hapa, kuna majumba ya aina tofauti tofauti. Kuna majumba marefu na majumba mafupi. Katika majumba marefu, majumba marefu ni mawili yanayoangaliana pia chini yao kuna majumba mafupi mafupi. Pia, kuna tanki inayoonekana juu ya jumba moja.

Majengo mawili ya makazi yenye ghorofa kadhaa. Majengo haya yanaonekana kuwa ni majengo ya kukodisha .Mbele kuna ukuta wa mawe unaoweka mipaka ya ardhi. Anga ni wazi na mawingu madogo yanaonekana juu ya majengo hayo.

Naona jengo lililo katika hatua ya ujenzi na linaweza kuhusishwa na huduma za mali isiyohamishika. Jengo hili linaonekana kuwa katika mchakato wa kujengwa, na baada ya kumalizika litakuwa na nafasi ya kuuzwa au kukodishwa.

Hapa naona nyumba kubwa la kifahari lililozungukwa na bustani pana la kijani, Pamoja na kibanda cha kupumzikia upande wa kulia. Mandhari haya yanaonyesha huduma za upangaji ambapo nyumba kama hizi huuzwa au kupangishwa kwa watu wanaotafuta makaazi bora. Mazingira haya yanavutia na yanaashiria ubora wa maisha katika maeneo ya kifahari au ya kifamilia.

Hii ni sehemu ya makazi ya kampuni ya uuzaji mali ambapo kuna idadi kubwa ya majengo ya kifahari yaliyojengwa kwa muundo mzuri. Pia upande wa nyuma kuna jumba refu la ghorofa lililopakwa rangi ya bluu na nyeupe.

Jengo refu la ghorofa linaonekana kuwa katikati ya hatua za ujenzi. Jengo hilo limezungukwa na ua la mabati wa kijivu na kuna miti michache mbele yake.

Hapa naona bango la matangazo linalohusiana na klabu yangu ambapo mtu anaweza kusajili kwa kutumia simu ya mkononi. Bango lina kodi ambayo inaweza kupigwa picha kwa simu ili kujiunga na hiyo programu. Programu hio inatoa faida kama kupata pointi, kubadilisha pointi au kupata pamguzo la mara mbili pia. Kuna picha ya simu ikionyesha jinsi ya kutumia programu hiyo.

Hili ni duka kuu la kuuzia bidhaa. Kati ya bidhaa zilizo ni mafuta, mchele. Pia juu kuna chuma zinazoonekana kuwa zimeshikilia mabanner yaliyopangwa kwa mstari mmoja katika duka hili.

Hapa naona ndani ya duka kubwa la jumla la rejareja, kuna rafu zilizojaa mikate ya aina mbalimbali iliyopangwa vizuri. Wateja wanaonekana wakitembea na troli wakinunua bidhaa. Mandhari ni safi na yenye mwangaza wa kutosha.

Hapa naona jengo refu lenye nembo ya duka kubwa la jumla na rejareja linaloitwa Naivas. Jengo hili pia lina taasisi ya elimu inayoitwa Summit Institute katika gorofa ya tano. Mbele ya jengo kuna miti na mimea ya kijani. Naivas ni mojawapo ya maduka makubwa yanayouza bidhaa mbalimbali kama chakula, vifaa vya nyumbani na vinginevyo.

Hapa ninaona sehemu ya duka kubwa la bidhaa ambapo kuna jokofu la kuhifadhi nyama, mabango ya matangazo ya ofa ya punguzo yakiwa yameandikwa shilingi mia mbili hamsini na bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu na stendi.

Hapa naona sehemu ya duka kubwa yenye friji za kuhifadhi bidhaa mbalimbali kama maziwa juisi na vinywaji vingine. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu na zimehidhiwa kenye baridi ili zisiharibike. Hii inaonyesha matumizi ya nishati kwa ajili ya kuhifadhi vyakula hivyo, kuna umuhimu wa kutumia vifaa vya kuokoa umeme na kupunguza upotevu wa chakula.

Naona sehemu ya ndani ya duka kubwa la supamaketi ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri katika rafu. Bidhaa hizo ni pamoja na maziwa ya muda mrefu, unga wa ngano, sukari na nafaka ingine kama inavyoonyeshwa na kibao kilicho juu ya rafu. Vifunganisho vya bidhaa vina rangi tofautitofauti kama kijani, buluu, machungwa na nyeupe vinavyoonyesha chapa mbalimbali. Mandhari hii inaonyesha mpagilio mzuri wa bidhaa kwa ajili ya ununuzi rahisi na wa wa haraka kwa wateja.

Hapa ninaona jengo kubwa la biashara lenye maandishi yanayoashiria kuwa linauza kwa masaa ishirini na nne likiwa na nembo ya Carrefour . Duka kubwa la kimataifa. Picha imepigwa usiku taa zinamulika sana na kuna maduka mengine pembeni. Pia kuna magari yaliyoegeshwa mbele na watu wachache wanaonekana karibu na lango kuu. Ni eneo la ununuzi lililo hai hata usiku.

Hapa naona duka la vyakula kubwa enye sehemu maalum ya kuuzia pombe, sehemu hili lina taa zenye za kisasa zilizo angasiwa kwa herufi kubwa, kwenye rafu na friji kuna vinyaji mbali mbali pamoja na soda na pombe. Jengo lina sakafu safi na paa la juu lenye taa za mwanga wa kawaida.

Hili ni duka kuu la uuzaji wa bidhaa ambapo kuna wanunuzi wanaoonekana wakinunua. Katika duka hili, kuna mmea tofauti tofauti kuna bidhaa tofauti tofauti zinazoonekana kama vile mananasi, waru , nyanya na zinginezo.

Hapa naona sehemu ya soko ya bidhaa za mboga na matunda ndani ya duka kuu. Hapa tunapata matunda kama maboga, ovacado na matunda mengine yakiwa yamepangwa vizuri kwenye mashine za kuonyesha bidhaa. Duka hili kubwa ni mahali ambapo wateja wanaweza kununua bidhaa mbalimbali za kila siku kama vyakula, vinywaji na bidhaa nyingine za nyumbani.

Sehemu ya duka kuu, ambapo bidhaa mbalimbali kama vile vyakula, vinywaji na bidhaa za nyumbani zimepangwa kwa makundi. Wateja wanatembea katika madaraja tofauti ya bidhaa ili kuchagua kile wanachohitaji.

Hili ni duka kuu la kuuzia vyakula. Pia, kuna watu wawili, kuna wanunuzi wawili ambao wanangojea kununua vyakula vyao. Kuna vyakula mbalimbali kama vile keki.

Hili ni duka kuu lililo na bidhaa mbalimbali ambazo zimepangwa kwa mpangilio vizuri. Rafu zimepangwa kwa usafi na taa ndani zake zinang'aa vizuri sana. Duka hili ni sehemu muhimu la wateja kununua bidhaa zao.